Mashine maalumu ya kutolea pesa imefungwa ukutani katika eneo safi na salama, ikiwa tayari kuhudumia wateja muda wote, kwani hupatikana kwa masaa ishirini na nne.

Wafanyakazi na wahudumu wa benki wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wamesimama kwa pamoja ili wapate picha ya kumbukumbu

Mteja akiwa katika eneo la benki anaweka hela zake kwa kumpa muhudumu, aweze kumbadilishia na kumuwekea kwenye akaunti yake ya benki hii.

Tangazo la benki likiwa na picha ya mtu aliyeshikilia simu. Likitoa tahadhari jinsi ya kutoa pesa kwa kutumia mtandao wa umma ilivyo hatari.

Jengo la benki likiwa limepambwa kwa rangi ya kijani huku nje likiwa na magari. Benki ni sehemu salama ya kuhifadhia pesa na kuombea mikopo mbalimbali.

Jengo la benki lililonakshiwa na rangi ya kijani huku watu wakiwa wanapita katika sehemu ya nje. Benki hii ni sehemu salama kabisa ya kuhifadhi pesa zako na kuomba mikopo.

Wanaume wawili wamesimama nje ya benki iliyoweka tangazo. Benki ni sehemu ambapo huhifadhi hela na pia husaidia wajasiriamali kwa mikopo.

Mwanamke mmoja ambaye ni mteja akiwa anapokea pesa kutoka kwa mhudumu wa benki, aliyeweza kutoa kutoka kwenye account yake ya benki ya kielektroniki.

Ndani ya benki hii ndogo yenye mwanga wa kutosha, wahudumu wameketi wakiwa wanahudumia wateja waliofika mahali hapa, ili kupata huduma za kuhifadhi pesa zao.

Kipeperushi cha tangazo la benki, kikiwa na picha ya mtu anayetabasamu baada ya kutumia kadi yake ya benki, kulipia malipo mtandao bila ya nguvu za ziada.

Wafanyakazi na wahudumu wa benki wanne wamesimama kwa ajili ya picha ya pamoja. Wafanyakazi hawa wanakaribisha wateja wataofika katika benki hii.

Kipeperushi kidogo cha benki chenye rangi nyekundu kikiwa na maelezo kwamba utafurahia huduma mahali popote na kwa wakati wowote kwa kutumia simu ya mkononi.

Kipeperushi cha benki. kikiwa na picha ya mwanamke aliyefurahia baada ya kufanya manunuzi. Kinaeleza kwamba unaweza ukaokoa pesa, ukilipia manunuzi yako kwa kutumia kadi ya benki hii.

Nje ya jengo la benki kukiwa na maandishi mbalimbali na picha za watu. Benki hutumika kama sehemu salama ya kuhifadhia pesa na pia kuombea mikopo.

Mwanamke mmoja muhudumu wa benki aliyevalia fulana ya rangi nyekundu amesimama akiwa anaeleza sifa na mafanikio ya kuwekeza pesa zako kupitia benki yao.

Kipeperushi cha benki kikiwa na picha ya mnyama ya punda milia. Kipeperushi hiki kinamshawishi mteja kufungua akaunti katika benki hii.

Mhudumu kasimama nyuma ya meza ndani ya baa. Mida ya jioni na baa imewasha taa huku wateja wakiwa wanafurahia, pombe walizowahudumiwa.

Ndani ya baa hii kuna chupa za vileo mbalimbali, nyingine zikiwa ndani ya jokofu na nyingine zimepangwa vizuri kwenye rafu inayopatikana ndani.

Ndani ya baa yenye mwanga hafifu, mhudumu wa jinsia ya kike, anawahudumia vinywaji wateja wake walioketi juu ya kochi zenye rangi nyekundu.

Ndani ya baa hii yenye mwanga hafifu; kuna watu wengi wa rika tofauti, wakiwa wanaserebuka mziki unaopigwa, huku wengine wakijifurahisha kwa vinywaji vyenye vileo.

Ndani ya baa hii yenye mwanga wa kutosha ila ni hafifu wa kuvutia, baa hii ni ya kisasa sana na ina ukimya huku viti vimepangwa vizuri na vileo vimeshaandaliwa.

Bango kubwa la baa maarufu limewekwa nje ya jengo hilo. Baa hii hufurika kipindi cha mwisho wa wiki, kwani watu hujaa mahali hapa kuja kupumzika.

Mhudumu wa jinsia ya kiume wa baa anachanganya vinywaji tofauti tofauti, na kuviweka kwenye glasi mojawapo kwa ajili ya kuhudumia wateja wake.

Ndani ya baa hii kuna kundi la watu wengi vijana wa rika tofauti wakiwa wanaserubuka muziki chini ya mwanga hafifu wa rangi ya bluu.

Muhudumu wa baa amesimama katika kaunta akiwa anasubiri wateja waweze kuingia, huku nyuma yake kukiwa na chupa za vileo mbalimbali.

Ndani ya baa hii yenye mwanga hafifu ya bluu. Kundi kubwa la vijana wa jinsia ya kike na kiume wamesimama na wengine wameketi wakiwa wanastareheka.

Mwanaume mmoja mhudumu wa baa amesimama akiwa amemaliza kuchanganya kinywaji kwa tabasamu anamkabidhi mteja wake nyuma yake kuna chupa za vilevi mbalimbali zilizopangwa.

Chupa za vileo mbalimbali zimewekwa juu ya meza kwa muundo wa kuvutia, hapa ni baa na mwanga ni hafifu sehemu maalumu kwa ajili ya watu kupumzikia.

Mashine ya maziwa imesimama ndani ya duka la maziwa ikiwa katika mpangilio safi na wa kuvutia, ikitoa huduma ya kupima na kujaza maziwa kwa urahisi. Huku rafu zilizo karibu zikiwa na bidhaa nyingine za maziwa, zilizowekwa kwa utaratibu zikiwa zinawaashiria wateja kupata wanachokita kwa haraka.

Kundi la wanawake wapo ndani baa wakiwa wanajaribu vileo mbali mbali, ambavyo ni toleo jipya. Nyuma yao kuna jokofu lilojaa vinywaji.

Mhudumu wa jinsia ya kiume wa baa amesimama nyuma ya meza kwa utulivu mkubwa, akiwa anachanganya vinywaji kwa ajili kuanza kuudumia wateja waliokusanyika.

Muhudumu wa jinsia ya kie amesimama ndani ya baa yenye mwanga hafifu sana, anawasikiliza wateja wake aliokwisha wahudumia vinywaji aina ya bia.

Vinywaji vitatu aina ya bia vimewekwa vizuri juu ya meza, hapa ni ndani ya baa ambapo watu mbalimbali wamekusanyika kuburudika.

Gari nzuri na la kifahari limepakwa rangi ya kijivu na kuwekwa mahali ambapo linaonekana. Ili kuvutia wateja wanaotafuta chombo cha usafiri.

Gari limefunguliwa milango ili kuonyesha wateja muundo wa kisasa sana wa ndani pamoja na upya ulivyo, ikiwa bado halijachakazwa.

Muuzaji wa magari ameketi ndani duka kubwa linalojishughulisha bidhaa hii, huku akiwa na kunywa maji, akisubiri wateja wafike mahali hapa.

Magari madogo madogo yenye muundo unaofanana na rangi nyeupe, yamewekwa katika uwanja ambao unatumika kama sehemu ya maonyesho ili kuvutia wateja.

Ndani ya sehemu hii kubwa magari mbalimbali mapya yamepangwa kwa ajili ya maonyesho kwa wateja watakaovutiwa kununua kwa ajili ya usafiri.

Gari kubwa la kifahari limesimama katika sehemu ya jengo, likiwa linasubiri mteja anayekuja kulinunua alikague kabla ya kuanza kulitumia.

Wauzaji wa gari wamelifungua mlango, ili kuwaonyesha wateja mazingira ya ndani yalivyo masafi ya kisasa na yanayovutia.

Muuza magari kafungua milango ya gari lake ili kuwaonyesha wateja muundo wa ndani wa gari wakisasa na unaovutia waweze kulipia.

Katika karakana hii ya wauzaji wa magari kuna magari madogo mawili yakiwa yanakaguliwa, kabla hayajaenda kuuzwa kwa wateja wanaotafuta vyombo vya usafiri.

Muuzaji wa magari akiwa anamkabidhi mteja wake funguo ya gari jeusi baada ya kulinunua, akiwa amelipenda sana kwa mahitaji yake.

Gari jipya limesimamishwa na muuzaji wake sehemu ya nje ,ili kuvutia wateja wanaopita walikague na kulinunua kama kifaa cha usafirishaji.

Magari mapya na ya kisasa yapo katika jumba la maonyesho ya magari, tayari yameandaliwa kwa ajili ya kuvutia wateja watakaofika mahali hapa kuchagua chombo cha usafiri.

Hii ni sehemu maalumu ya wauzaji wa magari, ikiwa imeshafunguliwa na kuna gari mojawapo likiwa limewekwa ili kuonyesha wateja.

Gari dogo jipya limesafishwa vizuri na kupangwa katika sehemu ya maonyesho, ili kuweza kuvutia wateja wanaofika mahali hapa na kuchaguliwa usafiri.

Magari mapya mawili yamepangwa vizuri ndani ya duka la uuzaji wa magari, yakiwa yanasubiria wateja watakaofika mahali hapa waweze kuyakagua na kuyapenda ili wayanunue.

Magari ya kisasa yameweka katika sehemu ya maonyesho ya uuzaji wa magari. Magari haya yapo hapa kwa ajili ya kuvutia wateja wanaotafuta vyombo vya usafiri.

Magari yenye muundo sawa na rangi nyeupe, magari haya ya kisasa yamepangwa katika sehemu ya wazi kwaajili ya maonyesho kwa wateja watakao chagua.

Gari ndogo ikiwa imefunguliwa milango yake na wauzaji, ili kuonyesha sehemu za ndani; zilivyo na muundo wa kisasa sana, lilivyo safi na halijachakaa.

Mteja amesimama kwa furaha, baada ya kuchagua gari linalo patikana ndani ya duka la kuuzia magari mapya na ya kisasa, kwa ajili ya matumizi yake binafsi.

Wauzaji wa magari, wamepanga magari haya yenye muundo unaofanana na rangi nyeupe. Magari haya ni mapya na yanauzwa, na yamewekwa kuvutia wateja wanaopita mahali hapa.

Katika uwanja mkubwa magari ya muundo wa kisasa, yamesimamishwa katika eneo hili ili kuwavutia wateja waweze kufika mahali hapa.

Ndani ya jengo hili kuna magari mapya ya kifahari yaliyowekwa kwa muundo unaovutia sana. Magari haya ya kisasa yapo kwa ajili ya kuvutia wateja wanaotafuta vyombo vya usafiri.

Magari mapya na ya kifahari yamepangwa katika maonyesho ya uuzaji wa magari haya, magari haya ni mapya na yamewekwa katika mtindo unaovutia wateja.

Gari kubwa limefunguliwa milango yake ili kuweza kuwapa nafasi wateja, waweze kukagua na kuridhika nalo kabla ya kulinunua na kuanza kulitumia.

Mtu mmoja ameshikilia kikapu kwa ajili ya kuchangisha fungu la kumi, kutoka kwa waumini. Kikapu hicho limepambwa kwa rangi nyekundu na njano.

Muuzaji wa jinsia ya kike akiwa anatumia mashine kubwa na ya kisasa inayofanana na jokofu, hutumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa ajili ya kunywa.

Ndani ya duka kuna mashine ama jokofu ya kisasa, inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa ajili ya kunywa, ikitumia mfumo wa kiautomatiki.

Kundi la wateja wamekusanyika katika duka dogo kwa ajili ya kutumia jokofu la kisasa linalouza maziwa yaliyochunjwa na kupashwa moto tayari kwa matumizi.

Nje ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa zitokanazo na maziwa kama vile mtindi na jibini, limekwisha funguliwa.

Mwanamke mmoja muuzaji wa maziwa yupo ndani ya duka lake, akiwa anampimia mteja maziwa kwa kutumia jagi na kisha kumkabidhi.

Hili ni duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa kama vile aiskrimu, mtindi, pamoja na jibini.

Mashine ya kisasa inayotumika kuuza na kuhifadhi maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto, tayari kwa matumizi na inatumia mfumo wa kiautomatiki.

Mwanamke mmoja kasimama mbele ya duka la maziwa, linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa nyingi zitokanazo na maziwa kama vile mtindi pamoja na jibini.

Jokofu linalotumika kuhifadhia maziwa na kisha kuyauza kwa kutumia mfumo wa kiotomatiki. Limewekwa sehemu ya nje kwa ajili ya kufanyiwa usafi.

Mwanamke mmoja akiwa anajaza maziwa kutoka kwenye mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa, yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa.

Mwanamke mmoja ambaye ni mteja anatumia mashine ya kisasa inayotumika kuhifadhia maziwa na kuuza, yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa.

Ndani ya chumba hiki kidogo kuna mashine moja ya kisasa, ambayo inatumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa ajili ya kunywa.

Hii ni mashine ya kisasa sana inayotumika kama jokofu la kuhifadhia maziwa, na kuuza maziwa moja kwa moja. Maziwa ambayo huwekwa humu tayari yamechujwa na kupashwa moto kwa kunywa.

Ndani ya chumba kidogo kuna jokofu lililopakwa rangi ya bluu, huku ikiwa na picha ya ng'ombe akila nyasi, jokofu hili hutumika kuhifadhi maziwa kabla ya kuuzwa.

Katika jengo hili, kuna duka ambalo linajishughulisha na uuzaji wa maziwa, pamoja na bidhaa nyingine zitokanazo na maziwa kama vile mtindi.

Mteja akiwa ndani ya duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa zitokanazo na maziwa kama vile mtindi anachagua chupa hii.

Ndani ya chumba chenye mwanga hafifu, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuhifadhi maziwa katika jokofu kwa ajili ya kuuzia wateja kwa kutumia mfumo maalumu wa kielektroniki.

Jokofu la kisasa lililopakwa na kunakshiwa kwa rangi ya bluu limewekwa katika sehemu ya wazi, ambapo hutumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto.

Duka liko wazi na linajishughulisha na uuzaji wa maziwa, pamoja na bidhaa nyinginye nyingi zitokanazo na maziwa, huku ndani yake kukiwa na jokofu la kisasa.

Nje ya duka dogo linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa, ikiwemo bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa kama vile mtindi pamoja na jibini.

Ndani ya duka kuna mashine ya kielektroniki ambayo ni jokofu linalotumika kuuza maziwa kwa kutumia njia ya kiautomatiki inayopatikana juu ya mashine hii.

Ndani ya duka hili kuna mashine ya kisasa. Mashine hii hutumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, ambapo mteja huweka chombo na kuingiza kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kielektroniki.

Mteja mmoja kasimama pembezoni mwa jokofu lenye rangi ya buluu bahari, jokofu hili uhifadhi maziwa kabla ya kuuza kwa wateja kwa matumizi ya moja kwa moja.

Wateja wapo katika duka mojawapo linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa, huku juu ya jengo hilo kukiwa na picha ya ng'ombe mwenye mabaka meusi na meupe.

Mtu mmoja kasimama juu ya gari akiwa amepakia jokofu la kisasa, linalotumika na watu kwa ajili ya kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto, tayari kwa kunywa.

Ndani ya chumba hiki kuna mashine ya kisasa, inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Ipo inatengenezwa matengenezo madogo madogo.

Ndani ya chumba kidogo kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliochujwa na kupashwa moto, teyari kwa ajili ya kunywa kisha kuhifadhiwa katika jokofu hili.

Nje ya jengo hili kuna duka linalojihusisha na uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa kama vile jibini.

Nje ya banda hili la kijani kuna wateja wawili, wanaoshauriana jinsi ya kutumia mashine ya kisasa, inayopatikana ndani ya duka hili ya kuuzia maziwa ya kiautomatiki.

Ndani ya duka hili kuna jokofu zilizopakwa rangi ya bluu, pamoja na picha ya ng'ombe wakiwa wanakula majani. Jokofu hili hutumika kuhifadhi na kuuza maziwa.

Jengo hili lina sehemu ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa zitokanazo na maziwa. Duka hili sasa lipo wazi tayari kuhudumia.

Jokofu dogo lenye rangi ya bluu bahari, limewekwa katika sehemu ya duka. Hutumika kuhifadhi na kuuza maziwa; yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa.

Ndani ya duka hili dogo kuna mashine mbili ambazo hutumika kuhifadhia na kuuza maziwa kwa njia ya kielektroniki, maziwa haya huwa yashachujwa na kupashwa moto tayari kwa matumizi.

Hili ni duka linalojihusisha na uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa zitokanazo na maziwa ikiwemo mtindi pamoja na jibini likiwa limepambwa kwa rangi za kupendeza.

Mwanaume mmoja amesimama pembeni ya mashine ya kisasa kama jokofu, inayotumika kuhifadhia maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa na kuuza kwa mfumo wa kielektroniki.

Mashine ya kisasa ipo ndani ya duka; mashine hii hutumika kuhifadhi na kuuza maziwa salama na safi kwa wateja moja kwa moja.

Nje ya duka hili kuna mashine ya kisasa, inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto, tayari kwa ajili ya kutumiwa na wateja.

Mashine ya kisasa ama jokofu inayotumika kuhifadhi na kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto, tayari kwa ajili ya matumizi ya moja kwa moja.

Nje ya duka kuna mashine ya kisasa, inayotumika kuhifadhi maziwa kwenye jokofu, ambayo tayari yamekwisha chujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa,

Ndani ya banda dogo kuna muuzaji amesimama, banda hili huuza maziwa na bidhaa nyingine zitokanazo na maziwa kama vile mtindi na jibini.

Ndani ya duka hili kuna jokofu dogo la kisasa linalotumika kuhifadhi maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, yakiuzwa kwa kutumia mfumo wa kielektroniki.

Nje ya duka kuna wateja mbalimbali, duka hili huuza maziwa na bidhaa nyingine zitokanazo na maziwa kama vile mtindi pamoja na jibini.

Mwanaume mmoja anaitumia mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa, yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa ajili ya kunywa.

Wanaume wawili wamesimama ndani ya duka linalojihusisha na kuuza maziwa. Wanatumia mashine ya kisasa kujihudumia inayohifadhi maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa.

Mashine ya kisasa inayo tumika kama jokofu la kuhifadhi maziwa yaliyo chujwa na kupashwa moto, tayari kwaajili ya kunywa inqyo tumia mfumo wa kieletroniki.

Banda dogo linalotumika kama duka la kuuza maziwa na bidhaa nyingine, zitokanazo na maziwa nje ya banda hili kuna picha ya ng'ombe akila majani pamoja na mtoto.

Mteja amesimama nje ya mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa, yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwaajili ya kunywa inayotumia mfumo wa kielektroniki.

Wateja wamepanga foleni kupata huduma kutoka kwenye jokofu linalotumika kuhifadhia maziwa, yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa.

Ndani ya duka hili dogo kuna mashine ya kisasa. Mashine hii hutumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto, tayari kwa matumizi.

Katika sehemu ya chumba kuna mashine kubwa na ya kisasa, inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa matumizi ya nyumbani.

Katika duka hili kubwa la kisasa kuna mashine ambayo ni jokofu, inayotumika kuhifadhi maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa ajili ya matumizi ya moja kwa moja.

Duka dogo linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa lina wateja pamoja na wauzaji.

Mteja kasimama mbele ya duka linaojishughulisha na uuzaji wa maziwa, na bidhaa nyingi zitokanazo na maziwa, amesimama mahali hapa ili kupata huduma.

Katika chumba cha kuhifadhi kuna mashine mbili za kisasa, mashine hizi ni jokofu inayotumika kuhifadhi maziwa yaliyochujwa vizuri na kupashwa moto tayari kwa matumizi.

Muuzaji akiwa ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa safi na salama, anampimia mteja maziwa na kuyachuja kabla hajayaweka kwenye chombo cha mteja.

Katika sehemu ya nje ya duka hili linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa, pamoja na bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa. Mtu mmoja ambaye ni mteja kasimama dirishani akisubiri huduma.

Mteja mmoja amesimama ndani ya banda ambalo lina jokofu maalumu, linalotumika kuhifadhia maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa.

Wateja wamesimama nje ya Mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyo chujwa na kupashwa moto tayari kwa ajili ya matumizi, inayotumia mfumo wa kielektroniki.

Duka hili liko wazi na limepambwa kwa rangi ya bluu, ni linajishughulisha na biashara ya uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa nyingine zitokanazo na maziwa.

Mashine ama jokofu likiwa kwa fundi, jokofu hili hutumika kuhifadhia na kuuza maziwa ambayo tayari yameshachujwa na kupashwa moto, kwa ajili ya matumizi ya moja kwa moja.

Kundi la watu wapo katika foleni ya kununua maziwa kutoka kwenye duka mojawapo, ambalo linatumia mashine ya kisasa ya kielektroniki, kuuza maziwa yaliyochujwa na kupasha moto.

Mashine ya kisasa inayotumika kuhifadhi kwenye jokofu maziwa na kuyauza, maziwa haya huwa yamechujwa na kupashwa moto tayari kwa ajili ya mtumizi.

Mwanaume mmoja kasimama mbele ya duka dogo. Duka hili linajishughulisha na uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa nyingine zitokanazo na maziwa kama mtindi.

Ndani ya duka linalo jihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa kama vile mtindi ya ladha mbalimbali, huku muuzaji akiwa anaandaa vifungashio vyake.

Jengo hili lina duka dogo, likiwa na picha ya ng'ombe na maandishi mbalimbali. Duka hili hujishughulisha na uuzaji wa maziwa, pamoja na bidhaa nyingine zitokanazo na maziwa.

Mwanaume mmoja amesimama akiwa anatumia mashine ya kisasa, inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa ajili ya matumizi.

Katika sehemu ya jengo hili kuna duka dogo linalotumika kwa ajili ya uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa, .zitumikazo kwa ajili ya kupikia.

Mashine ndogo ambayo ni jokofu la kuhifadhia maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, ambayo hutumika kuuzia wateja kwa kutumia mfumo wa kiautomatiki.

Mteja wa jinsia ya kiume akiwa analipia maziwa. Kutoka kwenye mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa, yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa.

Jokofu la kisasa linalo tumika maziwa yalio chujwa na kupashwa moto, teyari kwa ajili ya kunywa, huku likitumia mfumo wa kiotomatiki.

Ndani ya duka hili dogo kuna mashine ya kisasa, mashine hii imepakwa rangi ya bluu na inatumika kama jokofu la kuhifadhia maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto ili kuuzwa.

Watu wakiwa, wamebeba mashine hii ya kisasa, inyotumika kuuza maziwa yaliyochujwa tayari na kupashwa moto kwa ajili ya kunywa, inawekwa ili ianze kuuza kwa mfumo wa kiutomatiki.

Kundi la vijana wamejumuika katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa, pamoja na bidhaa zitokanazo na maziwa, wanakunywa maziwa kwa furaha kubwa.

Hili ni duka linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa, zitokanazo na maziwa hayo huku mteja mmoja kasimama ndani.

Mashine kubwa na yakisasa sana, inayo tumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa ambapo hutumia mfumo wa kiautomatiki.

Hizi zilizopangwa ndani ya chumba hiki ni mashine za kisasa zinazotumika kuuza maziwa yaliyochujwa vizuri na kupashwa moto, tayari kwa ajili ya matumizi.

Nje ya duka linalojihusisha na uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa nyinginezo zitokanazo na maziwa kama vile: mtindi na jibini, limepambwa kwa rangi nzuri.

Jokofu linalotumika kwa ajili ya kuhifadhi maziwa, yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa ajili ya kunywa, limefunguliwa wazi ili lifanyiwe usafi kabla ya kuendelea na kazi.

Muuzaji akiwa anamhudumia mteja ndani ya duka linaujihusisha na uuzaji wa maziwa. Ikiwemo bidhaa nyingi zitokanazo na maziwa na mteja amepokea kwa furaha.

Mashine ya kisasa ipo nje ya duka inaingizwa ndani. Mashine hii hutumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa ajili ya matumizi ya moja kwa moja.

Hili ni duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa kama vile mtindi, duka hili tayari liko wazi kuhudumia wateja mbalimbali.

Wanaume hawa, vijana, wapo katika sehemu ya duka lililopakwa rangi ya blue. Linayojihusisha na uzaji wa maziwa pamoja na bidhaa nyingine zitokanazo na maziwa.

Ndani ya chumba hiki kidogo kuna mashine ya kisasa inayotumika, kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa ajili ya mteja kunywa moja kwa moja.

Nje ya duka hili, linalojihusisha na uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa zitokanazo na maziwa. Mteja anaingia ndani ili aweze kupata huduma.

Mwanamke mmoja ameweka chombo katika mashine inayo tumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa matumizi, na yanajaza kiasi kwa kutumia vitufe.

Katika jengo hili kuna duka dogo, duka hili linajihusisha na uuzaji wa maziwa, ikiwemo bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa kama vile: aiskrimu, jibini na mtindi.

Kundi la wateja wa jinsia ya kike na kiume wamekusanyika nje ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa nyingine zitokanazo na maziwa.

Ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa, kuna mashine ama jokofu la kisasa nianze kuwekwa kwa ajili ya kuhudumia wateja kwa mfumo wa kiutomatiki.

Mteja mmoja anaingia ndani ya duka, linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa nyingine zitokanazo na maziwa ziliyohifadhiwa vizuri.

Ndani ya duka hili linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa kwa njia ya kiautomatiki, maziwa safi yaliyo chujwa na kupashwa moto.

Mashine inayotumika kwa ajili ya kuuza maziwa yaliyopashwa moto na kuchujwa vizuri. Tayari kwa matumizi ya moja kwa moja ikiwa inatumia mfumo wa kiautomatiki.

Ndani ya duka kuna mashine ya kisasa ambayo ni jokofu linalotumika kuhifadhi maziwa yaliyo chujwa na kupashwa moto tayari kwa ajili ya kunywa.

Hili ni duka linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa, pamoja na bidhaa nyingine zitokanazo na maziwa kama vile mtindi. Ikiwa na jokofu linalotumika kuhifadhi maziwa hayo.

Ndani ya chumba hiki kuna mashine ndogo yenye rangi ya bluu. Mashine hii hutumika kuhifadhi na kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa.

Banda la duka ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kama vile mikate pamoja na mtindi; tayari limekwisha funguliwa.

Mwanamke mmoja ambae ni mteja kasimama nje ya duka, linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa kama vile mtindi na jibini.

Ndani ya duka hili kuna jokofu dogo na jokofu kubwa la kiautomatiki linalotumika kuhifadhi na kuuza maziwa, yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa.

Muuzaji wa jinsia ya kike anayejishughulisha na biashara ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa zitokanazo na maziwa anampimia mteja aliyesimama dirishani maziwa kwa kutumia jagi.

Muuzaji amevaa nguo nyeupe za kujikinga amesimama mbele ya mashine ya kisasa, inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa.

Wateja wamekusanyika nje ya duka moja wapo, linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa zingine zitokanazo na maziwa ikiwemo mtindi.

Muuzaji wa maziwa na bidhaa nyingine zitokanazo na maziwa wa jinsia ya kike, amesimama ndani ya duka lake akiwa anamhudumia mteja kwa kumpimia maziwa kwenye jagi.

Ndani ya duka hili kuna jokofu la kisasa likiwa na picha ya ng'ombe, linatumika kuuza maziwa kwa mfumo wa kieletroniki kwa kutumia mfumo uliopo juu.

Ndani ya duka kuna mashine ya kisasa mashine hii hutumika kama jokofu, na huuzia wateja maziwa kwa njia za kielektroniki kupitia vitufe vilivyopo juu.

Mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa ajili ya matumizi ya moja kwa moja, ikiwa inatumia mfumo wa kiotomatiki.

Wateja wawili wamesimama nje ya banda, linalo husisha uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa nyingine, zitokanazo na maziwa kama vile jibini.

Mashine ya kisasa ama jokofu lipo ndani ya chumba. Ina picha mbalimbali za ng'ombe na mtoto akinywa maziwa. Mashine hii hutumika kuhifadhia maziwa kabla ya kuyauza.

Ndani ya duka hili kuna mashine ndogo inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto. Tayari kwa ajili ya kunywa ikitumia mfumo wa kielektroniki.

Mteja wa jinsia ya kiume anaingia ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa kama vile mtindi.

Mtu mmoja akasimama nje ya duka, linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa, pamoja na bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa, kama vile mtindi.

Wanaume wawili, wanasubilia kuingia ndani ya duka dogo linalo jiusisha na uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa nyingine zitokanazo na maziwa kama mitindi yenye radha.

Kundi la wateja wamekusanyika nje ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa, kwa kutumia jokofu la kisasa, linalohifadhi maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa.

Muuzaji aliyevalia koti nyeupe kasimama nje ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa. Ikiwemo bidhaa tofauti zitokanazo na maziwa kama vile mtindi.

Mteja akiwa anatumia mashine ya kisasa ambayo ni jokofu, linalotumika kuhifadhi maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwaajili ya matumizi.

Duka linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa zitokanazo na maziwa, mteja mmoja kasimama ndani yake akiwa anasubiri huduma.

Hili ni duka linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa zitokanazo na maziwa, huku mwanamke mmoja muuzaji akiwa tayari kuhudumia.

Ndani ya chumba hiki kuna mashine kubwa na ya kisasa, mashine hii inatumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa matumizi na inatumia mfumo wa kiautomatiki.

Katika chumba cha fundi, jokofu dogo linaotumika kuhifadhia maziwa, limeletwa mahali hapa, ili liweze kufanyiwa matengenezo madogomadogo.

Hili ni jokofu lililopaklwa rangi ya bluu. Jokofu hili hutumika kuhifadhia maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa ajili ya kunywa; na inatumia mfumo wa kiautomatiki.

Ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa, ama bidhaa zitokanazo na maziwa kama vile mtindi. Kuna wanawake wawili wakiwa wanachagua bidhaa hizo.

Mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa ajili ya kunywa, imewekwa vizuri katika sehemu ya duka na hutumia mfumo wa kielektroniki.

Mashine ndogo inayotumika kwa ajili ya kuhifadhia maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto, tayari kwa kunywa imewekwa katika sehemu yenye uwazi.

Mashine ama jokofu la kisasa inayo tumika kwaajili ya kuhifadhia maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwaajili ya kunywa ikitumia mfumo wa kieletroniki

Katika jengo hili kuna duka linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa kama vile mtindi.

Ndani ya chumba kuna jokofu lenye rangi ya buluu, likiwa kwa ajili ya kuhifadhia maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto, tayari kwa kunywa baada ya kuuzwa kwa wateja.

Kundi la vijana wakiwa ndani ya duka linalo jishughulisha na uuzaji wa maziwa na bidhaa nyingi zitokanazo na maziwa, kwa furaha kubwa kila mmoja wao ameshika kikombe kilichojaa maziwa.

Mashine ndogo inasafirishwa kupelekwa katika duka, mashine hii hutumika kuhifadhi na kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa.

Mashine ya kisasa ama jokofu linalotumika kuhifadhi maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa na kuuza, kwa kutumia mfumo wa kiautomatiki.

Ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa, pamoja na bidhaa zitokanazo na maziwa. Muuzaji amesimama akiwa anampimia mteja maziwa kwenye chombo.

Mtoto wa jinsia ya kiume anakatiza ndani ya duka linalojishughulisha na uzaji wa bidhaa, zitokanazo na maziwa zilizopangwa vizuri kwenye rafu inayopendeza.

Ndani ya chumba hiki kuna mashine ya kisasa, mashine hii ni jokofu linalohifadhi maziwa yaliochujwa na kupashwa moto tayari kwa ajili ya kulipiwa na wateja.

Duka hili dogo lipo wazi, linauza maziwa na bidhaa tofautitofauti zitokanazo na maziwa, kama vile mtindi, jibini, pamoja na mitindi yenye ladha tofauti.

Nje ya duka linalojihusisha na uuzaji wa maziwa, kuna mashine ya kisasa sana inayotumika kama jokofu. Imepambwa kwa picha ya ng'ombe na rangi ya bluu inayovutia.

Mashine ya kisasa ambayo ni jokofu imewekwa nje, mashine hii hutumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto kwa mfumo wa kiautomatiki.

Katika sehemu ya nje kuna mashine ndogo yenye rangi ya bluu, ikiwa na sehemu maalumu kwa ajili ya kulipia kiasi cha maziwa mteja anachohitaji.

Ndani ya duka hili, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza na kuhifadhi maziwa yaliyo chujwa na kupashwa moto, tayari kwa matumizi ikitumia mfumo wa kielektroniki.

Ndani ya duka hili dogo sana kuna mashine ya kisasa, inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa ajili ya kunywa.

Muuzaji wa samani aina mbalimbali, ameketi ndani ya duka lake, akiwa anajaribisha makochi aliyoyachonga vizuri ili kupima uimara wake.

Duka kubwa na la kisasa sana likiwa na mwanga unaovutia, linajishughulisha na uuzaji wa samani za mbao kama vile makochi, meza na kabati.

Muuzaji wa samani wa jinsia ya kike akiwa anapanga na kufuta samani, zilizopangwa ndani ya chumba hiki kwaajili ya maonesho ya wateja.

Ndani ya duka hili la kisasa linalotumika kwa ajili ya uuzaji wa samani mbalimbali ikiwemo makochi, mapambo, viti pamoja na meza.

Ndani ya duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa samani mbalimbali, samani hizo zimepangwa kama vile: meza, makochi, viti pamoja na mapambo ya ndani.

Duka kubwa na la kisasa limefunguliwa, duka hili linajihusisha na uuzaji wa samani mbalimbali kama vile makochi ya kisasa.

Meza, viti, makochi pamoja na vitanda, vimepangwa vizuri ndani ya duka la kisasa la uuzaji wa bidhaa za samani kwa ajili ya kuwaonyesha wanunuaji.

Meza imara iliyotengenezwa kwa mbao kisha kuwekewa miguu ya chuma, ipo katika eneo la wazi tayari kwa ajili ya kuiuza kwa wateja kwa matumizi ya ofisini.

Vitanda vya kisasa vyenye rangi nyeupe vimepangwa vizuri nje ya duka la kuuzia samani, ili kuvutia wapita njia wanaotafuta samani za nyumbani.

Ndani ya duka linalijihusisha na uuzaji wa samani mbalimbali, ikiwemo makochi ya kisasa sana meza pamoja na mapambo kama vile zulia la manyoya.

Makochi ya aina mbalimbali yamepangwa katika sehemu yenye uwazi, makochi haya yana muundo wa kisasa na unaovutia na yapo hapa kuwavutia wateja.

Duka kubwa Sana maalumu kwaajili ya kuuzia bidhaa za samani mbalimbali kama vile makochi yenye mitindo tofauti lipo wazi kwaajili ya wateja kuingia.

Kabati mbili zilizotengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi safi inayovutia zimewekwa katika sehemu ya nje ili rangi hii iweze kukauka kabla ya kwenda kuuzwa.

Katika chumba hiki kikubwa kinachotumika kwa ajili ya maonesho ya bidhaa mbalimbali za samani za mbao kama vile meza, viti pamoja na makochi.

Kitanda cha mbao chenye sehemu juu na chini cha kisasa sana, kimefikishwa kwa mteja na kupangwa chumbani, kinapendeza sana kuonyesha ubora wa ufundi.

Nje ya duka linalojihusisha na uuzaji wa samani mbalimbali. Kuna bidhaa tofauti tofauti kama vile magodoro, viti, makochi ya kisasa pamoja na kabati.

Thamani mbalimbali kama vile; viti, meza na kabati vimefikishwa vizuri nyumbani kwa mteja huyu ambapo vimewekwa na vimependeza sana.

Kochi la kisasa la kunesa lipo ndani ya duka la uuzaji wa samani, limepambwa kwa mito ya rangi tofauti ili kuvutia wateja.

Makochi yenye muundo sawa na rangi zinazofanana, yamewekwa katika sehemu yenye uwazi kwa ajili ya maonyesho kwa wateja wanaotafuta samani hizi.

Ndani ya duka hili linalojishughulisha na uuzaji wa samani za ndani mbalimbali kama vile: makochi na viti vilivyoandaliwa vizuri kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Kitanda cha mbao kilichotengenezwa vizuri kwa muundo wa kisasa na kupakwa rangi, kimewekwa nje ili kikauke kabla ya kwenda kupelekwa dukani kuuzwa.

Mafundi seremala wawili, wakiwa kazini kuchonga na kukata mbao kwa kutumia vifaa vya kisasa; kabla ya kuanza kutengeneza samani wanazoenda kuuza.

Katika duka la uuzaji wa samani mbalimbali, limepambwa kwa rangi za kupendeza, pia kuna samani hizo kama vile: makochi ya kisasa, stuli na meza.

Meza ya mbao imewekwa katikati ya chumba baada ya kutengenezwa ikisubiri kupakwa rangi kisha kupelekwa katika duka la kuuzia samani ili kuwavutia wateja.

Ndani ya duka hili kubwa maalumu la kuuzia samani; bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa utaratibu mzuri, ikiwemo vitanda vya miundo tofauti na rangi za kupendeza.

Vitanda vilivyo changanyika kwa chuma na mbao, vimepangwa ndani ya chumba kimoja kwa ajili ya kuwavutia wateja, watakaokua wanazitafuta bidhaa hizi.

Ndani ya duka hili kubwa la samani bidhaa mbalimbali za mbao zilizochongwa kwa weledi zimepangwa kama vile vitanda vyenye miundo tofautitofauti.

Samani za mbao mbalimbali kama vile: makochi, meza na stuli; yamepangwa ndani ya chumba kinachotumika kwaajili ya kuwaonyesha wateja na pia kuwauazia.

Ndani ya duka hili la kisasa, hii ni sehemu ambapo wanauza mboga za majani pamoja na matunda kama vile nyanya, karoti, ndizi mapapai na viazi.

Mafundi seremala wawili wapo katika eneo la kazi, wakiwa wanachonga vifaa mbalimbali kwa ajili ya kuvitumia kutengenezea samani kama vile viti pamoja na makochi.

Ndani ya duka hili kubwa na la kisasa kukiwa na samani za makochi yaliyopangwa vizuri, yakiwa yamewekwa mtindo unaovutia kwa wateja watakaoingia humo.

Samani za mbao aina ya makochi yaliyotengenezwa kwa muundo wa kisasa zaidi, yamepangwa nje ya duka la kuuzia samani ili kuvutia wateja watakaofika hapa.

Makochi ya kisasa, viti pamoja na meza yamepangwa vizuri ndani ya chumba cha maonesho, kwa ajili ya wateja wanaofika mahali hapo.

Meza ya kulia chakula na viti vilivopangwa vizuri vikiwa katika sehemu ya nje karibia na barabara, vilipowekwa na wauza samani ili kuvutia wateja.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa samani viti vya mbao vimewekwa vizuri huku kukiwa na meza ya kioo, iliyozungushiwa viti kwa ajili ya kuvutia wateja.

Sehemu ya nje karibu na barabara kuna samani ya viti vinne na meza moja zimepangwa, ilikuwavutia wateja wanoa tumia barabara hiyo.

Makochi aina ya sofa ya kisasa yamewekwa katika sehemu ya nje, masafi na mapya; yapo hapa ili kuwavutia wateja wanaotafuta samani kwa ajili ya ofisi au majumbani.

Fundi seremala wa jinsia ya kiume yupo katika sehemu yake ya kazi anaandaa mbao kwaajili ya kutengenezea samani mbalimbali ili auze na kijipatia kipato.

Ndani ya duka hili la samani, kuna samani mbalimbali za mbao zilizochongwa vizuri, kama vile: viti, makochi pamoja na kabati.

Ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa samani mbalimbali, kuna bidhaa tofauti kama vile makochi pamoja na vitanda vilivyopangwa vizuri.

Kiti kizuri kikiwa kimewekwa ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa samani mbalimbali, duka hili limepanga vitu kwa muundo wa kuvutia wateja.

Samani mbalimbali za makochi zenye mitindo tofauti za rangi nyeupe na nyeusi, zimewekwa nje ya duka la samani ili kuwavutia wateja wanaopita.

Meza ya kisasa sana ya kulia chakula ikiwa imezungukwa na viti sita. Ipo ndani ya duka la kuuzia bidhaa mbalimbali za samani na imepangwa kuvutia wateja.

Bidhaa mbalimbali za mbao lijulikanalo kama samani, makochi, viti pamoja na makabati vipo ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa samani.

Katika duka kubwa lenye mwanga wa kutosha, linalojihusisha na uuzaji wa samani za mbao mbalimbali ikiwemo: meza, makochi pamoja na mapambo.

Ndani ya duka hili linalojihusisha na uuzaji wa samani mbalimbali ikiwemo makochi yenye vitambaa laini, pamoja na rangi tofautitofauti za kumvutia mteja.

Fundi seremala wawili wapo katika sehemu yenye uwazi, wanakamilisha kutengeneza samani za mbao za viti vilivyopambwa vizuri kabla ya kuviuza kwa wateja.

Ndani ya duka hili linalojihusisha na uuzaji wa samani mbali mbali, kuna makochi aina ya sofa, meza ndogo kwa kubwa pamoja na kabati mbali mbali.

Katika nyumba mteja amefikishiwa kitanda alichonunua kutoka kwa wauzaji wa samani, kitanda hiki kimepangwa vizuri na kimeandamana na mashuka pamoja na godoro.

Ndani ya duka hili kubwa la samani mbalimbali likiwa na mwanga wa kutosha, kuna makochi yaliyopangwa vizuri na meza ikiwa katikati kwa ajili ya kuwavutia wateja.

Kitanda cha mbao chenye chaga ngumu kikiwa kimemaliza kupakwa rangi na kuanikwa katika sehemu ya wazi kikauke kabla ya kupelekwa dukani kuuzwa.

Muuzaji wa samani ameketi katika kochi alilomaliza kulitengeneza, ameliweka sehemu yenye uwazi ili kuwaonyesha wapita njia wanaopita hapa.

Katika duka hili linalojihusisha na uuzaji wa samani mbalimbali; ikiwemo makochi yaliyopangwa vizuri, meza pamoja na kabati.

Nje ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa samani za mbao mbalimbali, kama vile makochi ya kisasa ya miundo tofautitofauti pamoja na viti.

Mafundi seremala wawili wakiwa wanaandaa mbao kwa kuzichonga. Mbao hizi hutumika kwaajili ya kuandaa samani mbalimbali na kwenda kuziuza.

Meza ya biashara imechongwa vizuri na mafundi seremala kisha kuanikwa ili ikauke rangi na sasa ipo kwenye maonyesho, ili wateja wanaotafuta bidhaa hii waweze kununua.

Katika duka hili linalojishughulisha na uuzaji wa samani mbalimbali, ikiwemo makochi ya kisasa sana meza pamoja na mapambo kama vile zulia.

Ndani ya duka hili kubwa linalojihusisha na uuzaji wa samani za mbao mbalimbali. Kuna baadhi ya bidhaa kama vile makochi, meza, kabati pamoja na mapambo.

Mwanaume mmoja ameketi juu ya kochi alikotoka kulitengeneza, huyu ni muuzaji wa samani na ameliweka mahali hapa ili kuwavutia wateja.

Kitanda cha mbao ambacho kimechongwa vizuri, kikiwa kimepakwa rangi kisha kuanikwa juani ili kikauke kabla ya kwenda kuuzwa kwa wateja.

Ndani ya duka hili maalum, linalouza samani mbali mbali kama vile; meza za kulia chakula, viti, makochi pamoja na vitanda.

Ndani ya duka hili kubwa linalojihusisha na uuzaji wa samani mbalimbali, kukiwa na makochi ya kisasa meza za mbao taa za kutosha pamoja na vitanda.

Ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa samani mbalimbali, kuna samani za mbao aina ya viti na meza, pamoja na stuli, zilizowekwa kwa ajili ya maonyesho kwa wateja.

Wapishi na wahudumu wa hoteli ndani ya mgahawa mmoja wapo. Kila mmoja wao kashikilia sahani iliyojaa vyakula wakiwa wanaenda kuhudumia wateja.

Haya ni mapokezi ya hoteli yamepambwa kwa mwanga mzuri wa taa, huku kukiwa na meza kubwa na mapambo mbalimbali ya kuwavutia wateja wanaofika mahali hapa kutaka kupumzika.

Wahudumu wawili wa hoteli wapo mapokezi, kwa pamoja wanamhudumia mteja mwanaume aliyefikia hotelini hapa ili kupata pumziko.

Sehemu ya kupumzikia ya hoteli ya nyota nne ikiwa imepambwa kwa rangi ya bluu bahari pamoja na nyeupe, na viti vya kukalia visafi na vyenye kuvutia.

Katika mgahawa unaopatikana hotelini kundi la watu, wameketi ndani wameketi wawiliwawili, wakiwa wanapata chakula cha pamoja nakupiga soga.

Katika mapokezi ya hoteli wahudumu watatu wa jinsia ya kiume wamesimama, wakiwa wanasubiri wateja watakaofika mahali hapa wakiwa wanatafuta sehemu ya kupumzikia.

Mahali hapa ni mapokezi ya sehemu ya hoteli nzuri na kisasa ya nyota tano, kukiwa na mapambo mbalimbali pamoja na viti vilivyopangwa vizuri."

Ndani ya mgahawa moja wapo wa hoteli, wahudumu waliovalia sare wanazunguka kwenye meza zilizopangwa vizuri tayari kwa ajili ya kuhudumia wateja.

Ndani ya hoteli kuna mgahawa mkubwa unaovutia, ukiwa na madirisha yanayopitisha mwanga na hewa ya kutosha, huku muhudumu akiwa anajiandaa kuhudumia wateja.

Ndani ya hoteli kuna mgahawa wa kisasa sana uliopambwa kwa viti vizuri, madirisha makubwa na mito, wateja mbalimbali wamefika katika eneo hili ili kupata chakula.

Hapa ni mapokezi ya hoteli ya nyota tatu, ikiwa ni safi na taa za kupendeza zinazomulika vizuri, huku pembeni kukiwa na viti na makochi ya kukalia.

Mhudumu wa hoteli wa jinsia ya kike; aliyevalia sare, amesimama akiwa anamhudumia chakula mteja wa jinsia ya kiume, aliyeketi kwa furaha.

Katika mapokezi safi ya hoteli yenye mwanga wa kutosha, muhudumu wa jinsia ya kike anamuhudumia mteja aliyefika mahali hapa, akitafuta chumba cha kupumzikia.

Chumba cha kupumzikia katika hoteli kubwa na ya kisasa. Kikiwa kimepangwa vizuri na kitanda kikubwa, meza ya kazi pamoja na neti yakuzuia mbuu.

Katika maduka ya mtaani ambayo huuza kila kitu, kuna vitu mbalimbali vimepangwa kwenye meza Vikiwemo: nyanya, karoti, mboga za majani na vitunguu swaumu.

Katika duka hili la mtaani muuzaji ameketi pembeni ya bidhaa zake, huku wateja wakija ili kuchagua bidhaa kwa matumizi mbalimbali ya nyumbani.

Maduka ya mtaani yaliyopangwa vizuri ndani ya jengo moja, huku wateja wakipita kuchagua bidhaa tofautitofauti, kama vile matunda kama ndizi na maparachichi yaliyopangwa mezani.

Muuzaji wa duka la mtaani ameketi kwa tabasamu sana. Akiwa anasubiria wateja wafike mahali hapa ili wanunue bidhaa kwa ajili ya matumizi binafsi

Ndani ya duka dogo linalopatikana mtaani, muuzaji anamhudumia mteja wake aliyesimama mbele akiwa anakagua ubora wa bidhaa hizo.

Ndani ya soko hili wateja mbalimbali wamekusanyika katika msimu wa sikukuu za mwisho wa mwaka, wakiwa wanachagua bidhaa mbalimbali kama vile, mikoba na nguo.

Bidhaa mbalimbali za shamba zimepangwa chini sokoni na wauzaji kwaajili ya kuwavutia wateja, bidhaa hizo kama maboga mahindi, ndizi na vitunguu

Ndani ya soko hili linalouza vitu vya kitamaduni ikiwemo mapambo ya nyumbani, na vitu vingine vidogo vidogo ikiwemo picha za ukutani.

Muuzaji mzee ameketi chini katika sehemu ya soko. Huku mbele yake amepanga bidhaa tofautitofauti kama vile: malimao, bamia na vitunguu maji.

Muuzaji wa soko kainama, akiwa anapanga viungo mbalimbali chini, ili kuvutia wateja wanaopita njiani. Bidhaa hizo kama nyanya, karoti na viazi.

Muuzaji ameketi ndani ya soko huku mbele ya meza yake, amepanga bidhaa za chakula mbalimbali kama vile karoti, maembe, na vitunguu maji.

Kundi la watu wapo katika sehemu ya soko, ambalo ni duka kubwa linalouza viungo mbalimbali vya chakula, wamekusanyika hapa ili kufanya manunuzi.

Wauzaji wameketi katika maeneo ya soko huku wamepanga biashara zao tofauti tofauti kama vile mananasi, ndizi, nyanya, vitunguu pamoja na karoti.

Katika soko la kisasal wauzaji mbalimbali, wanasubiri wateja ,wafike Katika banda lao, ili wachague vyombo vya jikoni.

Katika sehemu ya soko hili kubwa sana, wateja na wauzaji wamechanganyikana wakifanya biashara ya bidhaa hio kama vile maembe na ndizi.

Wateja wawili wapo katika genge moja wapo linalopatikana katika soko hili, wanachagua bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye meza kama: karoti, hoho pamoja na nyanya.

Katika soko la kisasa, hii ni sehemu inayojishughulisha na uuzaji wa nguo za kitamaduni za wanawake vikiwepo vikapu vilivyofumwa vizuri.

Ndani ya soko la kisasa, wateja mbalimbali wamekusanyika kwa pamoja wanachagua bidhaa tofautitofauti kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya nyumbani.

Ndani ya soko, hili ni duka moja wapo ambalo linauza mazulia tofautitofauti, pia ikiwemo mapambo kwa ajili ya nyumbani ili pawe pa kisasa.

Katika soko la kisasa, duka hili lipo wazi likiwa tayari kuwahudumia wateja wanaofika katika soko hili. Ili kupata bidhaa wanazozitafuta.

Muuzaji mmoja wa jinsia ya kiume yuko katika banda lake katika eneo la soko, anapanga zao aina ya vitunguu maji kwenye visado vidogovidogo kwa ajili ya kuuza.

Katika sehemu ya soko, mwanamke mmoja kasimama akiwa anapewa huduma na wauzaji walioketi nyuma ya meza wakiwa wanauza vyombo mbalimbali.

Kundi la watu wauzaji na wateja wamekusanyika sokoni. Wauzaji wakiwa wamepanga bidhaa zao kama vile nyanya kwenye visado, wakihudumia wateja.

Mwanaume mmoja muuzaji wa sokoni ameketi katika kiti akiwa anaonesha vitu anavyoviuza ikiwemo: mboga za majani, karoti, matunda kama mapapai na maparachichi.

Katika sehemu ya soko wauzaji wameketi pembezoni mwa barabara kwa pamoja wanapanga bidhaa zao chini, bidhaa hizo ni nyanya ndogo zenye rangi nyekundu.

Muuzaji wa bidhaa za nyanya zilizotoka shambani na kuivaa vizuri, yupo sokoni anamhudumia mteja aliyesimama akinunua nyanya hizi kwa ajili ya matumizi binafsi.

Katika sehemu ya soko ambapo wauzaji wamesimama pembezoni mwa bidhaa zao, wakiwa wanasubiria wateja. Bidhaa hizo ni kama ndizi, mihogo, nyanya pamoja na viazi.

Ndani ya soko kubwa muuzaji amesimama ndani ya banda lake, huku amepanga bidhaa zake mezani na kuzitundika nyingine ukutani, bidhaa hizo ni kama vile viatu na nguo.

Katika sehemu ya soko la kisasa, kuna muuzaji wa vyombo vya nyumbani aliyevipanga vizuri kwenye shelfu ya mbao; akiwa anawahudumia wateja waliofika mahali hapa.

Wauzaji wameketi na wengine wamesimama ndani ya soko, wakiwa wanasubiria wateja watakaopita kutafuta mahitaji yao kwa ajili ya nyumbani.

Wauzaji wawili wakiwa sokoni wameketi kwa utulivu, wakisubiri wateja waweze kufika mahali hapa kuchagua bidhaa mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Mwanamke mmoja ameketi katika sehemu yake ya genge ndani ya soko. Akiwa anapanga nyanya kwenye vimifuko vidogovidogo ili kuuzia wateja wake.

Katika sehemu ya soko la bidhaa za kitamaduni mbalimbali, wauzaji wamepanga bidhaa zao tayari. Huku watalii wakiwa wanapita na kuchagua vile ambavyo vinawavutia.

Katika msimu wa sikukuu ya mwisho wa mwaka, kundi la watu wengi wamekusanyika katika eneo la soko. Wakiwa wanazunguka kutafuta bidhaa mbalimbali kwa ajili ya matumizi.

Wauzaji wa sokoni wamepanga bidhaa zao chini, tayari kwa kuwauzia wateja, wanaopita na kufika katika soko hilo kutafuta bidhaa za nyumbani.

Wateja wawili wamefika sokoni na kununua bidhaa aina ya nyanya zilizoiva vizuri kwa rangi nyekundu, kutoka kwa muuzaji anayepakia kwenye mfuko mdogo.

Katika sehemu ya soko, hii ni sehemu wanapouza vitu vilivyotengenezwa kwa chuma na mabati ikiwemo: masanduku ya shule, masufuria makubwa pamoja na majiko ya mkaa.

Kundi la watu wapo ndani ya soko, wanachagua mikoba iliyo tengenezwa kwa ngozi na mingine iliyofumwa vizuri kwa katani ili waweze kuitumia.

Katika sehemu ya soko wauzaji mbalimbali wameketi kwa utulivu, huku wamepanga bidhaa zao chini kama vile nyanya, matikiti pamoja na vitunguu.

Wauzaji wawili mabinti wadogo, wapo ndani ya soko, wakiwa wanapanga bidhaa zao juu ya meza, ikiwa ni matunda mbalimbali yanayovutia.

Katika sehemu ya soko wauzaji wameketi chini, huku wamepanga bidhaa zao mbele yao ili kuwavutia wateja wanaopita mahali hapa.

Wauzaji mbalimbali wa bidhaa za shambani wapo katika soko, na wameandaa bidhaa zao ili kuuuzia wateja. Bidhaa hizo ni kama; nyanya na ndizi.

Wauzaji na wateja wamechanganyikana katika eneo la soko huku wauzaji wakiwa wamepanga bidhaa zao kama vile matango, nyanya, na ndizi sehemu ya chini.

Katika soko hili wauzaji mbalimbali wamekusanyika huku kukiwa na bidhaa za nafaka, zilizopangwa kwenye mifuko kama vile mchele na karanga.

Sehemu ya soko ikiwa na wauzaji walioketi wakiwa wanasubiria wateja. Wamepanga bidhaa zao kama vile: ndizi, matufaa, machungwa pamoja na nyanya.

Wateja wapo katika soko na hapa ni mahali wanapouza nguo za mtumba. Nguo hizi nyingine zimetundikwa ukutani na nyingine zipo juu ya meza wakiwa wanachagua.

Muhudumu mmoja ameketi ndani ya ofisi akiwa anafanya kazi kwa kutumia kompyuta. Ofisi hii ni maalumu kwa ajili ya utoaji wa mikopo midogomidogo kwa wajasiliamali.

Mteja anasoma ujumbe mfupi kwenye simu yake. Ujumbe huu ni wa kumueleza kiasi alichotoa kutoka kwenye akaunti yake. Hii hurahisisha kazi na kupunguza matumizi ya muda.

Mhudumu ameshikilia kifaa kidogo mfano wa simu, kinachotumika kwa ajili ya kudhibitisha kutoa miamala mbalimbali ya pesa kutoka kwenye mitandao ya simu au kadi za benki.

Mhudumu akiwa ameshikilia mashine ndogo, inayofanana na simu ambayo kazi yake ni kuthibitisha miamala ya kutoa pesa kutoka kwenye mitandao ya simu na kadi za benki.

Mtumiaji ameshikilia simu yake na anafanya miamala ya kumrushia ndugu wa karibu pesa, huduma hii hurahisisha na kuokoa muda kwa wateja wake.

Jumba kubwa lililotengenezwa kwa muundo wa kisasa katika maeneo ya mjini. Jengo hili linapangishwa ama kuuzwa kwa matumizi ya makazi au biashara.

Bango linalotangaza kwamba jengo hili linauzwa, jengo hili limejengwa katika maneno ya mjini na linaweza kutumika kama jengo la biashara.

Jengo kubwa na la kisasa limejengwa katika maeneo ya mjini, likitegemea kutumika kama sehemu ya makazi ama ofisi za kukodi.

Dalali wa jinsia ya kiume, anamuonyesha mazingira mteja wake wa jinsia ya kike katika jumba hili liliyojengwa maeneo ya mjini kupunguza kero ya makazi.

Jumba kubwa limejengwa katika maeneo ya mjini kwa lengo la kutatua kero za watu wa mijini, juu ya makazi pamoja na ofisi zinazowapa watu shida.

Mwanaume mmooja kasimama mbele ya jengo la kisasa lililojengwa maeneo ya mjini. Jengo hili linatumika kama sehemu ya kupangisha watu kwa ajili ya makazi au ofisi.

Maghorofa marefu yapo katika maeneo ya mjini, yamejengwa ili kupunguza dhoruba ya kutafuta makazi, ama ofisi ya wananchi mjini.

Jengo la jumba kubwa refu na lenye madirisha makubwa, limewekwa katika orodha ya mauzo ili kutumika kama makazi ama ofisi.

Dalali akiwa katika chumba cha wazi kikiwa na milango ya vioo inayovutia, anaonyesha kwa furaha sehemu hii atakayo ipangisha kutumika kama makazi au ofisi.

Jengo refu aina ya ghorofa, limejengwa kwa ustadi na muundo wa kisasa katika maeneo ya mjini. Lipo tayari kutumika kwa ajili ya makazi ama ofisi.

Jengo kubwa na la kisasa ghorofa linalotumika katika maeneo ya mjini kama sehemu ya kupanga makazi ama ukipenda unaweza tumia kama ofisi.

Majengo ya kisasa yaliyojengwa maeneo ya mjini ambapo husaidia katika makazi pamoja na ofisi ili kupunguza shida ya makazi mijini.

Ghorofa refu linaendelea kujengwa katika maeneo ya mjini, ghorofa hili linatengenezwa kwaajili ya kutatua matatizo ya makazi na ofisi katika maeneo ya msongamano wa watu.

Masharti ya jinsia ya kiume mapya, yamekunjwa na kuwekwa juu ya meza yakiwa na punguzo la asilimia arobaini katika kipindi cha sikukuu ndani ya jengo la manunuzi.

Ndani ya duka hili linalopatikana katika jengo hilo kubwa la manunuzi, linajihusisha na uuzaji wa nguo mbalimbali pamoja na mabegi na mikoba wateja wapo wanachagua.

Ndani ya duka hili ambalo linajihusisha na kuuza vitu mbalimbali ikiwemo viatu, shanga na mafuta ya kujipaka; vinapatikana ndani ya jengo kubwa la manunuzi.

Ndani ya duka hili kuna nguo za kiume zilizopangwa vizuri mashati yamekunjwa na makoti yamesimamishwa, duka hili linapatikana kwenye jengo kubwa kwa ajili ya manunuzi.

Midoli ya watoto wadogo pamoja na nguo vimewekwa vizuri ndani ya shelfu ndani ya duka hili, duka hili hupatikana kwenye jengo kubwa linalotumika kwa manunuzi.

Duka la nguo, viatu vya jinsia ya kiume; limefunguliwa ndani ya jengo kubwa la manunuzi linalojumuisha maduka mengi ya aina mbalimbali.

Nguo mbalimbali za jinsia ya kiume, zimepangwa vizuri ndani ya duka hili la kisasa linalopatikana katika jengo kubwa la manunuzi.

Nguo mpya zimetundikwa ndani ya duka mojawapo linalopatikana ndani ya jengo kubwa la manunuzi, linalojumuisha maduka mengi ya bidhaa tofauti.

Ndani ya jengo kubwa la manunuzi, kuna duka dogo. Duka hili lina mabegi, mikoba na viatu pia wateja wengi wamejaa wakiwa wananunua bidhaa.

Maduka mbalimbali yanayopatikana ndani ya jengo kubwa la biashara yakiwa yameshafungiliwa asubuhi na mapema, kuruhusu wateja kupata bidhaa.

Ndani ya jengo kubwa la manunuzi kuna duka la kisasa sana, likiwa na midoli iliuotundukiwa nguo mbalimbali za jinsia ya kiume, ili kuwavutia wateja.

Mashati ya kiume yamekunjwa vizuri na kuwekwa juu ya meza, huku yakiwa na punguzo la asilimia hamsini na tano ndani ya duka kubwa linalopatikana katika jengo la manunuzi.

Ndani ya jengo kubwa la manunuzi, bidhaa mbalimbali kama vile mabegi na nguo zimepangwa kwenye rafu ya kupendeza. Duka hili ni safi na lina mwanga wa kutosha.

Katika jengo kubwa la manunuzi lenye maduka mengi, duka hili linajihusisha na uuzaji wa nguo za watoto wa jinsia ya kike na kiume ambapo wateja huja kuchagua.

Nguo mbalimbali za jinsia ya kiume, ikiwemo makoti ya suti na nguo zilizo kunjwa vizuri, ndani ya duka linalopatikana katika jengo kubwa, lenye mjumuisho wa maduka mengi.

Duka la nguo lililopangwa kwa nguo za thamani likiwa katika jengo kubwa la manunuzi, linalo jumuisha maduka mengi ili kumpa mteja uwanja mpana wa kuchagua bidhaa.

Viatu vya watoto wadogo wa jinsia ya kike vimetundikwa vizuri kwenye shelfu. Hapa ni duka linalopatikana kwenye jengo kubwa la manunuzi.

Ndani ya hili duka kuna nguo za kiume zimetundikwa na kukunjwa. Zikiwa na punguzo la asilimia arobaini, ndani ya duka linalopatikana katika jengo kubwa la manunuzi.

Katika jengo kubwa la manunuzi kuna duka ambalo linajihusisha na uuzaji wa viatu, mikoba, pamoja na mabegi ikiwa limejaa wateja.

Katika jengo kubwa la manunuzi, wateja mbalimbali wamesimama ndani ya duka moja wapo linalouza bidhaa kwaajili ya matumizi ya nyumbani ikiwemo viti.

Viatu vya kiume vya ngozi vimepangwa ndani ya duka hili, linalopatikana katika mkusanyiko wa jengo lenye maduka mengi ya manunuzi.

Nguo za jinsia ya kiume zimetundikwa ndani ya duka mojawapo, duka hili linapatikana katika jengo kubwa na la kisasa la manunuzi mbalimbali.

Nguo za jinsia ya kiume zimetundikwa kwenye rafu na nyingine zimepangwa juu ya meza, huku zikionyesha punguzo la asilimia arobaini ndani ya jengo kubwa la manunuzi.

Katika jengo kubwa na la kisasa lenye mkusanyiko wa maduka mengi, kuna duka mojawapo ambalo limejikita na shughuli za kuuza nguo za watoto wadogo.

Ndani ya duka la kisasa linalojishughulisha na uuzaji wa nguo za kike zilizopambwa vizuri. Duka hili hupatikana katika jengo kubwa la manunuzi.

Makoti ya suti ya mitindo tofauti na rangi mbalimbali, yametundikwa vizuri ndani ya duka la nguo. Linalopatikana katika jengo kubwa la kufanya manunuzi.

Kundi la watu wamejazana kuingia katika jengo kubwa la manunuzi. Ambalo huwa na mkusanyiko wa maduka mengi yanayowapa uhuru mpana wa kuchagua bidhaa.

Ndani ya duka hili linalouza nguo za kiume ikiwemo suti zilizotundikwa, duka hili kimapato katika jengo kubwa la manunuzi ambalo wateja huchangua bidhaa wanazotaka.

Nguo mbalimbali zimetundikwa kwenye mashelfu ya duka hili, linalopatikana katika mjumuisho wa jengo kubwa la manunuzi.

Mwanamke mmoja anatembea ndani ya duka kubwa na la kisasa, akiwa anachagua bidhaa zinazopatikana na zilizopangwa vizuri kwenye rafu pembezoni mwake.

Ndani ya duka kubwa la kisasa, kuna viungo mbalimbali vilivyowekwa katika magunia, tayari kwa ajili ya kuwapimia wateja watakaofika hapa.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha, bidhaa mbalimbali za mboga ya majani na matunda zimepangwa vizuri ili kuwavutia wateja watakaofika hapo.

Ndani ya duka hili kubwa na la kisasa likiwa na mwanga wa kutosha sana, watu mbalimbali wapo wakiwa wananununa bidhaa kwa ajili ya matumizi.

Bidhaa za chakula nyingi za rangi tofauti ikiwemo nyekundu na kijani, zimepangwa kwenye rafu ndefu ya mbao ndani ya duka kubwa la kisasa.

Mteja ananunua bidhaa za chakula, ndani ya duka kubwa na la kisasa, bidhaa hiyo aliyo shikilia ni mkate mzuri, mlaini na unao vutia kwa macho.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa, kuna mwanamke mmoja amesimama katikati ya mashelfu, akiwa anachagua bidhaa anazoenda kutumia nyumbani.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa, lina mwanga wa kutosha huku bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangwa, kama vile: baiskeli, viti vya plastiki pamoja na mipira ya kuchezea.

Ndani ya duka hili la kisasa sana lenye mwanga wa kutosha, kubwa na maalum kwaajili ya wateja, kuna kundi la watu wamekusanyika wakiwa wanachagua bidhaa mbalimbali.

Duka kubwa na la kisasa, safi na lenye mwanga wa kutosha kukiwa na bidhaa aina ya biskuti, kwenye shelfu iliyopangwa vizuri na kwa utaratibu.

Hili ni duka kubwa na lakisasa, likiwa na taa zinazotoa mwanga wa kutosha na kupendeza, huku bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangwa vizuri kumvutia mteja.

Jego hili ni la duka la kisasa sana, linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali muhimu za matumizi ya nyumbani pamoja na maofisini.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha, bidhaa mbalimbali ikiwemo viatu vimepangwa vizuri vikingoja wateja wapite kuchagua.

Ndani ya duka hili kubwa na la kisasa likiwa na mwanga wa kutosha. Hii ni sehemu kwa ajili ya vitu kwa wanawake kama vile mafuta ya kupaka yaliyopangwa kwenye shelfu.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa, mteja mmoja wa jinsia ya kiume anachagua vileo vilivyopangwa vizuri na chupa zake za kupendeza kwenye rafu ya mbao.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa, bidhaa aina ya viatu vimepangwa vizuri juu ya shelfu kwa ajili ya kuonyesha na kuvutia wateja.

Katika korido ndefu ya duka hili kubwa na la kisasa, nguo mbalimbali za watoto zimepangwa vizuri kwa mtindo wa rangi ya kupendeza sana.

Mkono wa mteja akiwa ameshikilia bidhaa ndani ya duka kubwa na la kisasa, baada ya kuichagua kutoka kwenye rafu iliyopangwa bidhaa mbalimbali.

Ndani ya duka hili kubwa na la kisasa sana, bidhaa mbalimbali zimepangwa vizuri kwenye rafu zinazopatikana ndani huku wateja wakiwa wanapita kuchagua bidhaa hizo.

Katika duka hili la kisasa lenye mwanga wa kutosha, bidhaa mbalimbali za usafi zimepangwa vizuri kwenye rafu ya mbao kwa ajili ya kuwavutia wateja.

Ndani ya duka kubwa la kisasa lenye taa za kutosha huku kukiwa na bidhaa mbalimbali zilizopangwa vizuri kwenye rafu. bidhaa hizo ni vinywaji laini kama soda.

Wateja wanachagua vitafunwa mbalimbali, vilivyopangwa vizuri ndani ya duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha. wanachagua ambavyo tayari vimetoka motoni.

Ndani ya duka hili kubwa na la kisasa sana, kuna vifaa mbalimbali vya nyumbani kama vile runinga pamoja na majiko yanayotumia gesi asilia ama umeme.

Ndani ya duka hili kubwa na la kisasa, vitu mbalimbali ikiwemo bidhaa za chakula, zimepangwa kwa mpangilio unaovutia na kupendeza kwenye rafu zinazopatikana humo.

Katika duka hili kubwa na la kisasa, hii ni sehemu ya vinywaji laini pamoja na pombe kali; zilizopangwa vizuri kwenye shelfu zenye vioo vya kuvutia sana.

Ndani ya duka hili la kisasa, likiwa na bidhaa tofautitofauti kama vile jusi za matunda pamoja na soda mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu.

Ndani ya duka hili la kisasa, hii ni sehemu ambapo wanauza mboga za majani pamoja na matunda kama vile nyanya, karoti ,ndizi mapapai na viazi.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa katika rafu inayopatikana ndani ya duka kubwa na la kisasa, safi na la kuvutia sana.

Mtu mmoja yupo ndani ya duka kubwa na la kisasa ameshikilia bidhaa aliyoitoa kwenye rafu iliyopangiliwa vizuri sana na kununua ili kupeleka nyumbani.

Katika duka la kisasa, safi na la kupendeza; bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye rafu kwa ajili ya kuwavutia wateja wanaotafuta bidhaa hizi kwa matumizi ya nyumbani.

Mwanamke mmoja akiwa anasukuma kapu lenye magurudumu katika duka kubwa la kisasa, baada ya kuchagua bidhaa zake alizoziweka humo ikiwemo matunda pamoja na mboga za majani.

Mwanamke mmoja akiwa anaangalia kilo ya nanasi alilolinunua ndani ya duka kubwa na la kisasa sana, lenye mwanga wa kutosha.

Ndani ya duka hili la kisasa mteja amesimama akiangalia bidhaa na kuchagua bidhaa anayotaka kutoka kwenye safu iliyopangwa bidhaa nyingi.

Wateja wawili wapo ndani ya duka kubwa na la kisasa. Wanachagua vyombo vya plastiki vya jikoni vilivyopangwa vizuri kwenye rafu hii.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa, watu wengi wamejazana humu ikiwa ni mwisho wa mwaka, kukiwa na sikukuu mbalimbali, wakichagua vitu na mahitaji wanayotaka.

Ndani ya duka la kisasa, bidha mbalimbali zimepangwa vizuri, duka hili lina mwanga wa kutosha kwa ajili ya kusaidia wateja kuchagua vizuri, bidhaa wanazohitaji.